Hapa nikitazama ninaona watu wamb, wawili ambao wanakimbilia. Mmoja amefungwa macho, na kwenye mkono yao wamebeba kamba. Na nguo zao zimeandikwa Nisa. Mwingine nguo yake imeandikwa Niva Koech. Na mwingine nguo yake ni,.

Hapa nikitazama naona kitabu cha darasa. Kwenye hii kitabu imechorwa mchoro ambayo imebeba watoto watatu ambao wanacheza na kamba wakiwa wanaruka.

Hapa ni shuleni nikitazama naona kama kuna chuma ya bendera. Pia kuna maua ambazo zimepandwa vizuri pia zinatandazwa. Huku naona kuna nyumba ambazo zimejengwa.

Hii ni nyumba nzuri iliyojengwa kwa bati. Dirisha iko nayo iko na mlango na pia naona kuna nyumba ingine imejengwa juu. Pia naona kuna kitu ya kutoa maji huko kutoka kwa nyumba.

Kuna viwete wanaocheza mpira. Mmoja amepiga mpira kwa nguvu mno. Kuna refa ambaye anakimbia na wengine. Kila timu imevaa sare tofauti hapa kuna muono wa timu mbili.